Naona hapa timu moja ambayo wanasherehekea ushindi wao mkibwa huku wakiwa wanabeba kombe lao juu, ikiwa wana furaha, na ukiangalia wanatabasamu, na huku nyuma kuna wengne wanabeba mkono.

Naona wachezaji wa kandanda wamesimama wakiwa wanacheza. Wamevaa sare ya mchezo, baadhi yao wamevaa sare ya rangi ya njano huku wengine wakiwa wamevaa rangi nyekundu. Wanaonekana wakiwa tayari kucheza au wakiwa wanakimbiza mpira, mavazi yao yanaonyesha timu mbili tofauti.

Naona kuna watu ambao wanakaa. Huku mmoja akiwa anataka kuhudumisha wengine na anakaa karibu na kompyuta. Huku mwingine ambao anavaa suti ya njano akitaka kumpatia karatasi kwa huyu mkubwa.

Naona hapa Kuna timu mbili wanacheza mpira huku watu wawili mmoja akiwa anavaa jezi njano huyu mwingine akivaa jezi ya blue huku wakikimbizana na mpira huku nyuma Kuna washambiki ambao wanatazama

Kuna watu kadhaa wamekusanyika mahali wakiwa wameketi chini na kuangalia wenye wanahudhuria, wengi wao wamevaa jezi la nyekundu na wengine wakivaa koti, suti, aina mbalimbali za nguo na wengine wakivaa kofia na kutazama mbeleni.

Hawa ni washabiki ambao wana furaha wakiwa wanabeba ubao yao juu wengine wakiwa wanavaa jinsi aina mbalimbali huku wengine wakiwa na furaha na kutabasamu.

Wanaume wawili mmoja akivaa jezi iliyoandikwa Bandari F.C. na pia amevaa koti nyeusi huku akiwa ameinua mikono yake juu na bango ambayo imeandikwa Bandari F.C. na huku nyuma ukiangalia unaona wachezaji ambao wako kwenye uwanja.

Mwanamke amabye anaonekana kuwa kwenye kikao rasmi au mkutano wa vyombo vya sheria amevaa mavazi rasmi na ameketi mbele ya kipaza sauti huku akizungumza na kuonyesha ishara kwa mkono yake. Nyuma kuna nembo ya Judicial Service Commission pamoja na bendera ya Kenya.

Hawa ni chama cha kisiasa chini ya Kenya iliyoanzishwa na muda mrefu ile picha na kiongozi yao ilikua mzee Jomo Kenyatta, hawa watu wamejumuika mahali wakiwa wanavaa suti nyeusi.

Kuna waongozi wa kisiasa huku wakisimama wengine wakivaa na suti na kiongozi wa majaji ambaye anasimama mbele akihudumisha watu ama akimwambia watu...

Hii inaonyesha ya kwamba kuna mchezaji mmoja ambaye ameruka huko juu akiwa anataka kujaribu na kuna washabiki wengine wamekaa vitini, huku wakitazama mchezaji huyu.

Hawa ni viongozi wawili katika nchi. mmoja amevaa suti ambaye ni kiongozi wa serikali na mwingine amevaa nguo ya majaji. Vazi hili ni rasmi katika mahakama. Na pia wameshika kitabu katika mikono ukitazama.

Kuna watu kadhaa wamesimama wakiwa wanabeba bendera ya Kenya. Wengine wamevaa koti, wengine wakivaa kofia na wengine wakivaa nguo ambazo zinapendeza zinakaa kama bendera ya Kenya. Wengine wakona firimbi.

Hii inaonyesha ya kwamba, mashabiki wa timu ya Tusker FC wakiwa na furaha wakishangilia, wameinua mikono yao juu, na wote wamevaa mavazi ya njano, huku mmoja akiwa na mstari wa mbele akiinua mikono yake juu akiwa na furaha.

Hii inaonyesha ya kwamba kuna watu kadhaa ambao wamevaa sharti jeupe, wakiwa wanasimama uku, wakimwangalia mwanamke ambaye amekaa karibu na kopyuta , uku wakiwashiliana na wanataka kuudumishiwa.

Kuna umati wa watu ambao wanajumuika mahali huku, watu watatu wanavaa jezi jekundu na ambayo imeandikwa maandiko, mwanamke mmoja akivaa miwani, na hao wengine mmoja akivaa kofia na mwingine akifunga kichwa chake.

Chama cha Jubilee ambayo inaongozwa na rais wa Kenya, na hii ni maandishi makubwa ambayo yameandikwa jubilee mbele pamoja.

Watu kadhaa ambao wamejumuika mahali huku wakionekana ya kwamba wako na furaha za bashasha, huku mwanamke mmoja akiwa anavaa jezi nyeusi na pia akiinua mikono yake juu maandishi iliyoandikwa kesi iendelee.

Kuna wachezaji wa kandanda ambawo wamekutana mahali huku wakishauriana ama wakiwasiliana vile watakua wakishinda na hawa wanavaa jezi ya buluu ambayo yameandikwa mgongo yake nambari.

Hii inaonyesha ya kwamba kuna kiongozi mmoja ambaye amevaa suti ya kisiasa, akiwa ameshika mkono wake mkono bible na pia akitaka kuhudhuria watu mbele na hapo nyuma yake kuna bendera ya Kenya ambaye imeegezwa mahali.

Hawa ni watu mmoja akiwa anakaa akijaza karatasi akiwa na kalamu yake huku mwingine akimpatia karatasi na wanangoja moja kwa moja.

Kuna mwanamke mmoja ambaye amekaa mbele ya ofisi, akitaka kuhudumishwa. Ukiangalia juu ya meza, kuna kielektroniki kama vile kompyuta. Na hii ni huduma zote ambazo watu wengi hupata kusajiliwa, kama vile kitambulisho.

Hii inaonyesha ya kwamba kuna kitambulisho kadhaa zimefungwa fungwa, na kuwekwa juu ya meza. Huku wakiongoja kila mtu akuje wenyewe ili wachukue aina ya kitambulisho chao.

Hii inaonyesha ya kwamba kuna wanawake wengi huku wengine wakisimama na wengine wakiketi chini, wakiwa wameva jezi ya buluu na kaptura pia. Na pia wamevaa viatu nyekundu na viatu aina mbalimbali.

Kuna watu wengi wamejumuika mahali na kuna mwanamke mmoja amevaa bendera ya kenya.

Hapa ni ndani ya jengo la kisasa linaloonekana kuwa kituo cha huduma kwa umma, kama vile hospitali, uwanja wa ndege au ofisi ya serikali. Kuna watu wengi wamekaa kwenye viti vya kungoja, wakiwa wanasubiri huduma au miendo. Baadhi yao wamevaa sare zinazofanana na wengine mavazi ya kawaida.

Hii inaonyesha ya kwamba ni koti kuu la kenya ambayo inaitwa supreme court hii inasaidia kwamba watu wenye wamedhulumiwa wanapata haki yao na wale wengine wanahukumiwa wanapelekwa jela ama mahakamani.

Tunaona watu wawili mmoja akivaa suti huyu mwingine akivaa nguo ambao zinajulikana. Huku kuna laptop ambayo mwanamke mmoja akionyesha wale wenzake kitu.

Hawa ni viongozi kadhaa katika ngazi ya juu wakiwa na mazungumzo. Watatu wamevaa nguo rasmi za suti ambayo inamaanisha ya kwamba ni viongozi wa serikali na wengine wawili wamevaa mavazi ya majaji, inamaanisha ya kwamba ni.

Hii inaonyesha kwa mwalimu na mwanafunzi, mwalimu huku akiangalia mwanafunzi wake akiwa anaandika kitu. Pia huyu mwalimu amevaa sare jeupe huku pia akifunga kwa nywele yake nyuma.

Hapa kuna watu kadhaa ambayo wanaketi chini huku wakiwa na waraka zao. Na hapa kuna mlinzi ambaye anasimama na ili amlinde watu na ukingalia hapa kuna watu ambao wanangoja ili wahudumishwe.

Hapa kuna watu wengi walihudhuria huku wengi wao wakivaa jezi ya nyeusi. Pia kwa shingo lao wanavaa kitu chekundu huku mmoja akisimama mbele aki hudurusha na wengine wakiskiza.

Kuna wachezaji wa mpira wa kandanda. Huku wakivaa jezi ya njano ambayo wametoka uwanja. Inaonekana kama wameshinda na huku ukiangalia unaona washabiki wengi ambao wanashuhudia mchezo huu.

Hii hapa ni watu wengi ambao wamekusanyika mahali moja wakiwa na furaha. Pia wamebeba bendera ya Kenya. Bendera hii hasa ni ya bendera ya Kenya, na watu hawa wako na furaha.

Hii inaonyesha ya kwamba kuna watu kadhaa ambao wamejumuika mahali na mwanamke ambaye amevaa sare jekundu na pia amevaa kwa mkono yake kitambaa imechorwa bendera ya Kenya na wamama wengine hapo nyuma wamevaa kofia ambayo imeandikwa tuko pamoja.

Kwa huduma ni mahali ambapo watu wengi wanahudumiwa wanasaidiwa wakiwa na shida. Wakiwa wana shida ya kitambulisho na kadhalika. Kuna watu ambao wanahudumia watu na wateja wakisuburi wakiwa wanakaa kwenye kiti.

Hapa inaonyesha ya kwamba kuna mtu mmoja ambaye amevaa shati jeupe na amefunga mdomo wake, na hapo imeandikwa Huduma . Ni mahali ambapo watu wengi wanahudumishwa wanapotaka usaidizi ama wanapotaka kutengeneza kitu ambao

Hii inaloonyesha ya kwamba, kuna watu ambao wanacheza mpira ya voliboli, huku mmoja akivaa mavazi jeupe na mwanamke mwengine akiwa amevaa vazi ya kijan,i huku nyuma imeandikwa kumi na tano.

Hii inaonyesha ya kwamba wanatimu ya kandanda ambao wakiwa na furaha, wakishangilia na wakiinua mikononyao juu, hii inamanisha wameshindwa. Na huku kuna mwenye anavaa fulana ya buluu huku ikiinua mkono yake juu.

Hii inaonyesha ya kwamba, kuna watu kadhaa wamesimama mahali moja wakiwa wamejumuika wakitazama mume ambaye ako na kompyuta akiwaonyesha watu hao ndani ya kompyuta, na pia wamevaa suti ya kiongozi.

Hawa ni wachezaji wa kandanda, huku wakiwa wanakimbiza na mpira. Wengine wakivaa na jezi ya njano, na pia wengine wakivaa na jezi nyekundu. Huku nyuma ukiangalia, unaona mashabiki wengi ambao wanaangalia na mpira.

Watu kadhaa wamejumuika mahali huku wengine wakikaa mbele na wengine wakisimama hapo nyuma na wako na aina mbalimbali za jezi. Wengine wanavaa jezi jeupe na wengine wanavaa jezi nyeusi.

Hawa ni washabiki ambao wanainua mikono yao juu wakiwa na furaha. Ukiangalia uso yao wanatabasamu huku wakiinua mikono juu. Wengine wanavaa jezi ya blue pamoja na jeupe.

Hao ni watu ambaye wamejumika mahali huku wakiinua bendera yao ya kenya juu na wengine wameinua mikono yao juu wakiwa na furaha mbalimbali na hii inaonyesha watu ambayo wamesimamishwa na furaha zao kwa kitu ambayo inasaidia maisha yao.

hapa ni sehemu ya serikali ya huduma ambayo watu wanakaa kwa viti yao ikiwa wanangoja afisa na ukiangalia hapa kuna mlinzi au polisi ambaye anatembea njiani ili alinde watu na wapte ulinzi za kutosha

Kuna wachezaji wawili ambao wanacheza mpira ya mkono au voliboli. Huku mmoja akivaa na jezi nyeusi ambayo imeandikwa Kenya na huyu mwingine akiwa anavaa jezi ya kijani ambayo imeandikwa nyuma yake namba.

Hii inaonyesha ya kwamba kuna mashabiki wengi ambao wamekutana mahali huku wakitazama wenye wanacheza mpira. Na huku kuona kuna wachezaji ambao ama wakimbiaji huku wakikimbia na laini yao na zingine wengine wako ndani ya uwanja.

Hawa ni wachezaji ambao wako kwenye uwanja wanacheza voli boli. Wanacheza mpira ya mkono, mmoja amevaa jezi nyeupe na wengine wawili wamevaa jezi ya buluu na wamevaa pia viatu vya mpira.

Ukiangali unaona mmoja akiendesha pikipiki na pikipiki zingine zime park kwa hapo lami liliotandazwa na ukiangalia huku uanona maandishi kubwa ambayo imeandikwa jina la Nairobi General na pia ni jengo kubwa na refu.

Huku ni mashabiki, wengi wao wakivaa jezi jekundu, ambayo imeandikwa, imechorwa na bendera ya Kenya, huku wengine wakibeba bendera ya Kenya juu, wakiwa na furaha mbalimbali.

Hii inaonyesha ya kwamba kiongozi wawilli, kiongozi hao mmoja amevaa koti za nyekundu na yule mwingine akishika kwa mkono wakiwa na furaha mbalimbali wakiangalia tandao yao.

Watu kadhaa au majaji wakiwa wamesimama, wawili wako na mikrofoni huku wakiwa wamevaa jezi yao ama sare yao ya jaji, huku wakitoa mahukumu. na majaji wengine wengi wamepatana mahali wakiwa wanatazama.

Hapa naona watu wengi wamekusanyika na pia wanahudhuria moja ni kiongozi ya siasa ya Kenya ambaye anaitwa Kalonzo na wengine ambao wamesimama nyuma yake pia ni timu yake wanasaidiana katika haya.

Hii hapa ni mama mmoja ambaye amevaa rinda na ako na nywele nyingi na amesimama katika raia antaka watu wake wamchague na wamsaidie tena iliafanye kazi katika serikali kuu.

Hii inaonyesha ya kwamba kuna mhudumu wa afya huku wakisaidia mwanamke mmoja kumchukulia mkono na kumpigia muhuri, na pia kuna mwanamke mwingine ambaye amevaa koti nyeusi akiwa anaandika jina ya huyu mteja.

Hii inaonyesha kwamba kuna watu wawili ambao wamevaa sare ya suti, wengine wamevaa sare ya jaji huku wakitazama.

Hii inaonyesha ya kwamba, kuna watu ambao wamevaa suti wakiwa wanashauri, wakiwasiliana na kutazamana, kuna mtu mmoja ambaye amevaa miwani kwa kiti amekaa chini huku akiangalia wenye wamesimama.

Kuna watu watatu ambao wanasimama mbeleni huku watu wengi wakisimama huku nyuma. Watu wa mbele kuna mmoja anavaa suti, ambaye ni kiongozi wa nchi na mke wake, na pia kuna mjaji ambaye anavaa nguo za majaji.

Mashindano ya mbio za mita mia moja au mia mbili kwenye uwanja wa riadha. Wanariadha saba wanaonekana wakikimbia kwa kasi wakiwa katikati ya mbio. Katika nyuma kuna watazamaji walioketi kwenye jukwa la kijani na matangazo ya mashindano.

Hii inaonekana ya kwamba kuna watu kadhaa wamejumuika mahali huku mmoja akivaa suti ni kiongozi wa siasa huku yule mwengine akivaa mavazi ya majaji ambayo ni mahakama. Huku nyuma kuna majaji mengine yamesimama.

Hii inaonekana kuwa kuna uchezaji wa mpira wa kandanda. Ni timu mbili, timu moja imevaa jezi kijani na timu nyingine imevaa jezi nyeupe. Pia kuna mashabiki ambao wanatazama mpira huku wakiangalia wakiwa nje.

Hapa kuna watu wawili ambao wanasalimiana wakiwa na fulana jekundu ambao imeandikwa hapo nyuma jina la mtu. Pia huyu inaonekana kama ni kochi wa mpira ambaye amevaa suti na huyu mchezaji mwingine amevaa fulana jekundu.

Watu kadhaa ambao wamejumuika mahali moja huku wakipiga nduru mwingine akiwa ameweka firimbi kwenye mkono wake na pia wamevaa fulana ama jezi kwa rangi ya manjano. Huku wale wengine wakitazama mbeleni.

Hii inaoneka ya kwamba kuna watu kadhaa ambao wamejumuika mahali huku wengine wakivaa suti, na ni kiongozi wa siasa, na huku wale wengine wakiwa wamevaa mavazi ya majaji ya mahakama, na kiongozi na majaji wanasalimiana kwa mkono huku wakitabasamu.

hawa ni watu kadhaa ambao wanataka kuhudumiwa wakikaa na wakiwa na karatasi zao na huku mbele unaona watu wegine wnaohudumisha watu huku watu wakisimama katika counter seven ,counter six ,counter tano wakiwa wanataka kupata huduma

Kuna wachezaji wa kandanda ambao wako kwenye uwanja huku wakiwa wanapiga mikono yao, wakiwa na furaha wakiinua mikono juu na pia wanavaa jinsi ya njano.

Inaonekana ya kwamba kuna watu kadhaa ambao wamejumuika mahali huko wakitaka kusaidiwa kama kupata kitambulisho. Na wale wahudumu wengine wakiwa wanakaa wakisaidia watu.

Hii inaonyesha ya kwamba, kuna mwanamke mmoja ambaye amevaa miwani huku akitaka kumwongelesha watu wake na pia amevaa mkufu. Anasimama mbele ya microphone, na anazungumza na kumtoa mahadhara.

Hii inaonyesha yakwamba kuna watu wamesimama huko wakiangalia mhudumu. Mmoja amevaa sare nyeusi na wale wengine wamevaa shati nyeupe na sare nyeusi huku wakitazama mbeleni na watu wengine wakikaa nyuma wakingoja wao.

Hawa ni watu wawili ambao mmoja akivaa suti ambaye ni kiongozi wa siasa ya Kenya, na huyu mwanamke mwingine ukiangalia ambaye anavaa jezi ya mahakama pia yeye ni majaji na huku nyuma ukiangalia unaona mlinzi wa kiongozi wa kisisa.

Hapa inaonyesha ya kwamba watu wengi wamekusanyika wakihudhuria, wengi wao wanavaa suti la serikali na wengine wakivaa ngezi ya majaji ya mahakama.

wachezaji wa kandanda huku wakiwa na uwaja wakikimbizana na mpira huku wengine wakivaa jezi ya kijani na wengine wakivaa jezi ya manjano.

Hapa kuna watu watatu amabo wanasimama mbele huku wengine wakisimama nyuma. Mmoja ni kiongozi wa siasa ambaye anaapishwa baada ya kushinda na uchaguzi wake. Anayeapishwa ni kiongozi wa majaji ya mahakama.

Hii inaonyesha yakwamba, mtu mmoja ambaye ako na mikrofoni huku akitabasamu akiwa amevaa suti na pia amesimama na kumuangalia huko mbeleni. Pia inamanisha ya kwamba ako kwa mahakama ,anahukumia watu.

Inaonekana ya kwamba kuna watu watatu ambao wamesimama, mmoja akiwa amevaa suti ya kisiasa na wanawake wawili wakivaa sare ya jaji wa mahakama. Huku mmoja akiwa na mikrofoni na akiwa na kitabu cha Baibeli .

Kuna watu kadhaa ambao wamejumuika mahali huku wakiketi wengine wakisimama, naona mwanamke mmoja ambaye anabeba mtoto wake akiwa anangoja na mhudumu wa afya.

Picha inaonyesha kundi la mashabiki wakishangilia kwa furaha, mbele kuna mwanamke aliyevaa jezi lenye maandishi ya Kenya akiwa ameinua mkono juu kwa furaha. Akiwa na miwani ya buluu. Watu waliomzunguka pia wanaonyesha furaha na mshikamano. Wengine wanapiga filimbi na wengine wamevaa mavazi ya rangi tofauti.

Hawa mi watu wengi ambao wamejumika huku mmoja anavaa suti ambaye ni kiongozi wa kisiasa huyu mwingine pia akiwa amevaa miwani akiwa amevaa jezi nyeusi pia na huko nyuma ukiangalia watu wengi wanasimama, kando kuna askari mmoja analinda kiongozi.

Kuna viongozi wawili ambao wanawasiliana, mmoja amevaa suti ambaye ni kiongozi wa serikali na mwingine amevaa sare ya jaji ambayo ni mavazi ya mahakama, watu hao wana mawasiliano karibu sana bila kukosea.

Hii inaonyesha ya kwamba, kuna watu kadhaa wameketi chini, na huyu mzee mmoja akiwa amevaa koti na akiwa amebeba mkono yake kitabu akisubiri hudumisho.

Inaonekana ya kwamba kuna washabiki wengi ambayo wamekutana mahali huku wengine wakivaa jezi ambalo liimeandikwa mwandiko. Pia huku mmoja ukiangalia unaona uso wake umepakwa kitu.

Hawa ni watu kadhaa ambao wamejumuika mahali. Huku mmoja akichukua picha akiwa anavaa jezi nyeusi. Na mwingine anavaa kofia akishika mkono yake juu. Na huko mbele ukiangalia unaona washabiki wengi ambao wanatazama wachezaji wa mpira.

hawa ni watu , mtu mmoja ambaye anavaa jezi ya jeupe akiwa na karatasi akimuonyesha mama mmoja ambaye amebeba mtoto wake na huko nyuma ukiangalia kuna watu watatu ambao wanavaa suti nyeupe

Watu kadhaa wamejumuika mahali moja wengi wao wamevaa suti, suti ya kisiasa na wengine wamevaa shati na kofia. Hii inaonyesha yakwamba kuna mchaguo watu wanamchagua kiogozi wao ili wapate huduma.

Hii inaonyesha ya kwamba kuna mwanaume na mwanamke. Mwanaume huyu amevaa shati jeupe huku akimshika mwanamke mkono wake

Hii hapa inaitwa huduma. Naona watu wameketi chini, pia wengine wakisubiri ili wahudumishwe, na huko mbele sasa zimewekwa kompyuta ya kusaidia watu ambao wako na shida kama vile kitambulisho.

Maafisa wawili wakiwa ndani ya kituo cha Huduma Kenya. Afisa mmoja anaonekana akiandika taarifa huku mwingine akimwelezea na akizungumza naye..Kwa nyuma kuna madirisha ya huduma kama vile usajili wa watu na vikundi vya kusaidiana. Mahali hapa ni sehemu ambapo wananchi hupata huduma mbalimbali za serikali kwa urahisi.

Kuna watu kadhaa ambao wamesimama hapa. Kuna viongozi wa majaji na kiongozi kingine ambao wakitabasamu na wakisalimiana kwa mkono na wengine wamevaa suti wakisimama na kumwangalia viongozi hao wawili.

Kijana aliyesimama nje kwenye maegesho ya magari. Amevaa sweta ya kijivu, surali nyeupe na kofia ya baseball . Anashikilia pasipoti ya rangi ya blue mkono wa kushoto na pamoja na karatasi mkono wa kulia. Kuna magari iliyopaki na watu wanaonekana nyuma yake pamoja na miti ya kijani.

Hapa kuna wachezaji wawili ambao wanacheza mpira wa kandanda mmoja akivaa jezi nyeupe na mwingine akivaa jezi nyekundu mchezaji huyu wanakimbia na mpira wakiwa wanashindana.

Hii inaonekana kwamba mteja ambaye amekuja huduma, akiwa amevaa suti na pia amevaa kofia nyeupe, na pia kuna mhudumu ambaye anahudumia huyu mzee, ili apate usaidizi kwake.

Watu kadha wameketi hapo Chini wengine wakivaa jezi la mahakama ya majaji kama vile mkuu wa majaji akikaa katikati na kumwongoja kuhukumu wenye wanasikiliza haki zao .

Hapa kuna wachezaji ambao wanacheza pole pole na pia kuna mashabiki ambao wanatazama hawa wachezaji wanapocheza hii inashiria ya kwamba wenye wanacheza kwa sababu inampatia hamu ya kucheza mpira.

Mahali hii inaitwa Huduma, ni mahali ambapo watu wengi wanahudumiwa, naona wengine wanaketi wakingonja wale wengine ambao wanahudumiwa wakiwa wamesimama, pia kuna askari ambao wanamlinda watu.

Kuna wachezaji wa kandanda, huku mmoja akiwa amevaa jezi buluu, na pia huyu mwingine akiwa anavaa jezi nyekundu huku wakiwa wana furaha aina ya ndani ndani.

Hao ni wachezaji wa mpira wa kandanda, wakishangilia mpira ya mguu, moja akivaa jezi ya kijani na mwingine akivaa jezi ya blue na nyeupe pia. Wachezaji hao kila mmoja anashangilia mpira.

Hapa kuna aina mbili za paspoti, moja ni paspoti ya Kenya. Hii ni paspoti maalum inayotolewa Kenya kwa raia wake ili wapate kusafiri nje ya nchi, na pia kuna paspoti ya mashiriki afrika inayotolewa rasmi watu wasafiri katika nchi mbalimbali kama vile Uganda, Kenya, Sudan Kusini.

Hii inaonekana ya kwamba kuna serikali ambayo imepatana mahali moja, kiongozi wa serikali ambaye anaitwa Uhuru Kenyatta akiwa amevaa suti na pia kuna majaji ambao wamevaa jinsi ya mahakama na pia kuna mama mwingine ambaye amevaa jezi jeupe.

Hawa ni watu kadhaa ambao wamekusanyika mahali moja wakiwa wanavaa aina mbalimbali za nguo, wengi wanavaa suti ambayo inamaanisha ni kiongozi wa serikali, na pengine wanasimama hapo nyuma wakiwa wanatazama.

Kuna watu wawili ambao wamevaa suti, mmoja ni kiongozi wa siasa na hapo nyuma kuna walindaji ambao wanalinda kiongozi wa serikali na watu wengine wako nyuma wakitazama kiongozi wao.

Inaonekana ya kwamba, kuna watu kadhaa ambao wanaketi huku chini, wakiwa na waraka na kalamu wakiwa wanaandika kitu, na pia kuna mwanamke ambaye amevaa jezi jeupe amesimama, huku akiangalia hawa watu.

Hawa ni wachezaji wa timu mbili kwa mechi. Sasa hivi wameshinda wameingia uwanjani wakiwa na furaha wakikimbia na kutabasamu na pia hiyo timu zingine wameshindwa. Mmoja amevaa jezi nyeusi na zile zingine zimevaa kijani.

Kuna watu ambao wengi wanasimama hapa na mmoja anavaa shati jeupe huku mzee mwingine akivaa koti, na huyu mwingine ambaye anavaa shati jeupe akiwa anainua mkono ya mzee akiweka juu ya karatasi.

Umati wa watu kwenye tukio la mchezo au sherehe kubwa. Wengi wao wakiwa wamevaa mavazi ya kijani, na baadhi yao wakiwa na vifaa vya ushangiliaji. Mtu mmoja aliyekuweka mbele amevaa kofia ya kijani iliyoandikwa KDF , huenda inamaanisha jeshi la ulinzi la Kenya. Na ameshikilia kitu kikubwa na kijani juu ya kichwa chake ambacho kinaonekana kuwa ni ishara.

Hii inaonyesha ya kwamba watu kadhaa ambao wamevaa suti wakiwa wamebeba mechi ya glasi juu huku mzee Raila akiwa ako na makrofoni. Huku akimwangalia mwenzake na kuwasiliana na kuashiriana.

Hawa ni wachezaji BANDA FC, ambayo ya inaonekana kuwa wameshinda wakiwa na furaha ukishangiliana ama wakishikana wakiwa wana watabasamu.

Hii inaonekana ya kwamba kuna wachezaji ambao wameshida mchezo wao, baada ya kucheza na kuchukua kikombe, na pia wanavaa jezi kijani na vile ingine wako na mpira, na pia wote wako na mfungo kwenye shingo.

Hii inaonyesha ya kwamba, kiongozi mkuu wa siasa ambaye anaitwa William Ruto, akiwa amesimama juu akisalimia watu wake ambao wamejumuika mahali wakiwa na furaha na tabasamu. Hii inaonyesha ya kwamba hawa watu wanapenda kiongozi wao.

Ukiangalia unaona wanaume ambao wanaketi chini, wakiwa wana karatasi na kalamu wakiandika kitu, wanajaza karatasi. Na ukiangalia uko unaona mwanamke ambayo wanakaa na kiti, mmoja akiangalia hawa watu.